Watu wazima wanawake waliojifunika vitambaa kichwani huku wakiwa wamevalia mavazi ya kanga, wote wakiwa wameketi wakiangalia mbele.

Kundi la wanawake wa kijamii ya kimasai wakiwa darasani wakiwa wanafundishwa juu ya kusoma kama vile "a,e,i,o,u" zikiwa zimeandikwa kwenye ubao mweusi kwa chaki nyeupe huku darasa likiwa na madirisha pamoja na viti vingi.

Kundi la watu wazima ambapo wameketi katika viti vya plastiki vya rangi ya bluu pamoja na kijani, huku mezani kukiwa na maiki pamoja na madaftari, kompyuta mpakato, simu na chupa ya maji wakionekana kujadiliana.

Hapa ni maktaba ambapo mwanamke mmoja akiwa anatabasamu akiwa amevalia tisheti nyeusi la mikono mirefu, akionekana akiwa anachagua vitabu vilivyokuwepo katika mashelfu yake kwa ajili ya kujisomea.

Kijana pamoja na mtu wa makamo wakiwa wanakabidhiana cheti huku nyuma yao kukiwa na mtu mwingine akiwa anaongea katika maiki

Mtu mzima mmoja akiwa anafanya mtihani wake huku amevalia koti la jinsi nyuma yake kukiwa na wanafunzi wengine wawili wa kike wakiwa wanafanya mitihani yao.

Mwanamke mmoja kijana aliebeba mtoto mdogo mgongoni akiwa mbele ya ubaoni ambapo kuna karatasi mbili moja ikiwa imeandikwa " maktaba iweje isishirikishe wanajamii wengi zaidi vijijini" vinayokizunguka chuo.

Hii ni baraza au ofisi kwa ajili ya mafundi cherehani, ambapo wawili wanaonekana wakiwa wanashona nguo, huku mmoja akiwa ameketi nao wakinong'ona au kuzungumza juu ya jambo fulani. Nyuma yao kukiwa kuna duka linalouza bidhaa mbalimbali kwa ajili ya matumizi ya chakula.

Fundi mwashi akiwa anaangalia picha katika kitabu chake huku akiwa ana penseli sikioni, maeneo yake wanaonekana msichana aliyekuwa na kijana mdogo pamoja na mafundi wengine wanaoendelea na kazi.

Wanafunzi wa elimu ya watu wazima walioketi kila mmoja katika dawati, huku akiwa ameshika penseli huku akiandika kwenye daftari kile kilichopo katika kitabu.

Hii ni elimu ya juu kabisa ambapo mwalimu amesimama mbele akiwa anaelezea jambo fulani huku akionyesha ishara ya mikono, huku wanafunzi kila mmoja akiwa ameketi kwenye kiti chake cheusi. Huku mezani kukiwa na madaftari, vitabu pamoja na vitu vingine.

Wanawakee wanne wakiwa katika kikao ndani ya darasa ambapo ubao unaonekana ukiwa nyuma yao ukiwa umeandikwa na maandishi meupe ya chaki huku wakiwa wanajadiliana juu ya jambo fulani.

Watu wazima mchanganyiko wanaume kwa wanawake wakiwa katika chumba cha darasa, huku kila mmoja akiwa ameketi katika dawati wakifurahia kile kinachoendelea hapo, huku wakiwa wamevalia kofia, na kila kwenye dawati kuna karatasi au daftari.

Watu wengi wanaonekana kila mmoja akiwa ameketi katika kiti cheupe cha plastiki wakimsikiliza mmoja aliyekua amesimama katikati ya miti inaonekana ni kikao au elimu juu ya jambo fulani.

Kundi la wanawake wakiwa wameketi darasani huku wakiwa wamevalia tisheti za rangi nyeupe zenye maandishi ya "luiz v family foundation" wakiwa wanasikiliza kwa makini kile kinachozungumzwa huku madirisha yakiwa wazi.

Watu mbalimbali walioketi katika nafasi zao za viti vya plastiki, huku wakiwa wamevalia mavazi ya aina tofauti tofauti wakimsikiliza mtu aliyekuwa mbele yao aliyevalia tisheti ya rangi ya bluu pamoja na jinsi nyeusi, huku wanafunzi hao mmoja akiwa amesimama akiwa anajibu jambo fulani.

Wanafunzi wawili walioketi huku wakiwa na madaftari pamoja na kompyuta mpakato wakiwa wanaitumia, vilevile mwalimu mmoja aliyesimama anaonekana akifurahia jambo kwa pamoja na wanafunzi hao.

Jamii ya wanawake wa kimasai wakiwa darasani huku kila mmoja akiwa ameketi kwenye kiti cheupe, wakiwa wanajifunza kusoma irabu za mwanzo za a, e, i, o, u.

Katika darasa la elimu ya chuo kikuu, wanafunzi tofauti wakike na wakiume wakiwa wana andika kwenye makaratasi na madaftari yao wanaonekana wakiwa bize.

vijana watatu, mmoja wa kike wawili wa kiume wakiwa wameketi huku wakielezana juu ya kifaa cha plastiki alichokishika mwanamke huyu, huku kukiwa na madaftari.

Hii ni elimu ya watu wazima ya mafunzo ya tarakirishi ambapo wote wameketi katika nafasi zao, na tarakirishi zikiwa mbele yao huku mmoja akionekana akiwa amesimama.

Vijana watatu wakiwa wameketi huku wakiandika kwa kutumia kompyuta mpakato huku mezani kwao kukiwa na vitabu, pamoja na madaftari, vilevile nyuma yao kukiwa na mashelfu ya vitabu, pamoja na mwanga wa kutosha, hii inaashiria sehemu ya kujisomea au maktaba.

Ndani ya chumba cha darasa mwalimu wa kizungu anaonekana akitoa mafunzo ya sanaa na uchoraji, huku wanafunzi wakiwa mbele yake wakimsikiliza kile anachozungumza.

Wanafunzi wakiwa darasani wakiwa wanaandika huku mmoja akionekana akiwa amesimama na mwalimu mbele aliyeketi katika kiti.

Wafanyakazi na watu wazima wakiwa katika chumba cha mkutano au kwa ajili ya semina; kila mmoja akiwa na kompyuta yake mpakato wakiwa wanasikiliza jambo.

Hiki ni chumba haswa katika maeneo yenye sehemu zitolewapo elimu za dini, Ambapo wanaonekana vijana wawili wa kiume pamoja na masista wawili na watu wazima wawili, wakiwa wameshika madaftari na vitabu.

Mtu mzima mwanamke wa makamo aliyevalia mtandio kichwani pamoja na vazi na kanga akishika karatasi nyeupe iliyoandikwa cheti cha kuhitimu, hii inaashiria amemaliza mafunzo.

Vijana wanne waliosimama huku wakifurahia na kujadiliana juu ya jambo fulani, ambapo wanatumia karatasi nyeupe iliyoandikwa maneno ya kiingereza kama "learning assessment" pamoja na picha njiti.

Wafanyakazi au walimu wa elimu ya juu wakiwa wanapewa mafunzo, huku wakiwa wamevalia mavazi ya aina moja wakiwa nje.

Makundi mawili ya vijana waliokaa katika maduara wakiwa wanajadili na kuandika jambo fulani katika makaratasi makubwa, huku wakiwa wameketi katika viti vya plastiki.

Wanaume wawili wakiwa wanaelekeza na kuandika katika karatasi darasani huku kukiwa na kompyuta mpakato simu na makaratasi madogo pamoja na chupa nyuma yao kukiwa na kundi la watu wazima, vijana na watoto wakiwa wanazungumza.

Hii ni sehemu ya darasa ambapo wanafunzi wanaonekana wakiwa wanafurahia jambo fulani huku wanafunzi mmoja wa kike akiwa na kompyuta mpakato aliyeketi katika kiti chake iliyopo juu ya meza anaonekana akiwa anasikiliza maelezo kutoka kwa kijana wa kiume.

Maktaba kwa ajili ya kujisomea, watu wakiwa ndani yake huku mtu mmoja mzima aliyevalia miwani akiwa anaendelea kujisomea pamoja na kabati la vitabu lililopo nyuma na watu wengine pembeni.

Wanafunzi wa elimu ya watu wazima wakiwa wameketi katika makundi mawili, kundii la mbele wanaoekana wakiwa wanajadiliana, kuelekezana juu ya jambo fulani huku mezani kwao kukiwa na madaftari huku kila mmoja akiwa ameshika kalamu, vilevile kundi la nyuma linaonekana likiwa linafaya hivyo hivyo.

Kuna wanafunzi wa elimu ya juu ,wakiwa darasani wakimsikiliza mwalimu kwa umakini, aliyesimama mbele yao huku Kila mmoja akiwa na vitabu vilivyoko mbele yake pamoja wote wamevaa barakoa.

Kwa fundi wawili wa kike wakiwa katika cherehani wakiwa wanashona nguo za mteja wao mmoja aliyekuwa katikati yao, huku nyuma yao kukiwa na wanaume wawili walioketi pamoja na duka kubwa na bidhaa za nyumbani.

Mwanafunzi wa kike aliyevalia kofia pamoja na tisheti akiwa anaandika katika daftari lake kwa kutumia penseli, maandishi ambayo yanapatikana kwenye kitabu.

Wanawake wawili walioketi huku mezani kwao kukiwa na vitabu pamoja na madaftari na kalamu wakionekana kujadiliana juu ya jambo fulani, nyuma yao kukiwa kuna ubao ambao una karatasi ya ramani.

Katika chumba hiki, wanaonekana wanaume watatu waliokaa kwa kuangaliana huku wakiwa wanajadiliana jambo fulani; huku katika meza yao kukiwa na madaftari, vitabu pamoja na simu zao, vilevile maji ya kunywa, nyuma yao kuna viti pamoja na bango lililoandikwa "Essential Habit".

Mwalimu aliyesimama mbele ya ubao mweusi ulioandikwa kwa chaki nyeupe, akiwa ameshika mpira pamoja na kamba iliyotumika kutengenezea au kufungia mpira huo.

Wanafunzi wa chuo kikuu kila mmoja akiwa ameketi katika nafasi yake, huku akiwa anaandika katika karatasi leupe kwa kutumia kalamu. Huku nyuma yao kukiwa na madirisha makubwa yenye kupitisha mwanga na hewa ya kutosha.

Wanafunzi wa elimu ya juu wakiwa wameshikilia simu zao wakizitazama huku kila mmoja akiwa ameketi na nyuma yao kukiwa na tarakirishi.

Kijana wa kike aliyeketi peke yake huku mezani kukiwa na daftari pamoja na kitabu, akiwa anasoma na nyuma yake kukiwa kuna mtu mwingine aliyeketi akiwa anaendelea kujifunza.

Elimu ya mafundisho ya dini ya kikristo, yakiwa yanatolewa kanisani kwa vijana wadogo, huku mkufunzi akiwa amesimama mbele yao ameshika maiki.

Wanafunzi wa elimu ya chuo kikuu wakiwa katika darasa ambalo wako peke yao huku wakiwa wanasoma kwa mfumo wa majadiliano, madirisha yakiwa na mapazia ya bluu pamoja na kuwa na uwazi wa kupitisha hewa.

Chumba au darasa kilichotengenezwa na matofali ya kuchoma huku kikiwa kimeezekwa na paa tu la mabati, wanaonekana wanafunzi watu wazima pamoja na vijana wakiwa wameketi kila mmoja kwenye nafasi yake wakiwasikiliza wale waliopo mbele wakiwa wanatoa elimu maalumu au semina.

Mwanafunzi wakike akiwa ameshika kompyuta mpakato akitabasamu huku nyuma yake kukiwa na wanafunzi wengine ikionyesha ni mazingira ya darasani kwani mbele yao kuna ubao.

Hii ni sehemu kwa ajili ya kujisomea kwani wanafunzi mbalimbali wa rika tofauti vijana na watu wazima wakiwa wameketi, wakiwa wanasoma na kufanya majadiliano kwa kutumia kompyuta mpakato pamoja na madaftari yao.

Kundi la watu wachache ambapo wanawake watatu pamoja na mwanaume mmoja wanaoekana wakiwa wana jadiliana juu ya jambo fulani huku wakiandika katika madaftari yao, ambapo kila mmoja anaoneka akiwa ameketika katika nafasi yake huku madirisha ya darasa hilo yameonekana yakiwa yanapitisha mwanga hafifu.

Wanafunzi watatu wa kike wakiwa darasani huku wakiwa wanajisomea kwenye madaftari yao, makaratasi pamoja na vipeperushi huku wote wakiwa na penseli.

Elimu ya watu wazima ya mafunzo ya kutumia kompyuta huku mwalimu akionekana akiwa anamuelekeza mmojammoja, na wengine wakiwa wameketi kwenye madawati yao.

Wanafunzi wa kike, wa mafunzo ya kompyuta wakiwa wanafanya mitihani yao katika makaratasi. Kila mmoja akiwa amevaa tisheti nyeupe huku nyuma yao kukiwa na kompyuta.

Watu wazima pamoja na vijana wakiwa katika chumba chenye viti vingi, huku kundi moja likiwa linaandika katika karatasi kubwa kwa kutumia kalamu ya makapeni, huku wengine wakiwa nyuma wakionekana kujadiliana juu ya jambo fulani.

Wanafunzi wa kike wa elimu ya sanaa pamoja na urembo wakiwa darasani, wakiwa wanajifunza jinsi ya kutengeneza vitu mbalimbali vya urembo.

Watu wazima wanaonekana wakiwa wameketi, mmojawapo akiwa ameshika kitabu, mwingine kalamu huku kompyuta mpakato ikiwa mezani na mwingine pembeni akiwa amevalia miwani akiskiliza; vilevile kukiwa kuna madirisha pamoja na milango ya vioo.

Katika darasa la elimu ya watu wazima wanaonekana wanafunzi vijana na watu wazima wakiwa wameketi katika makundi huku mwalimu akipita na karatasi kubwa lililoandikwa earth akitoa maelezo.

Wanawake watatu wawili wakiwa wanashona na mmoja akiwa ameketi katikati yao huku nyuma yao kukiwa na duka la bidhaa mbalimbali za nyumbani. Vilevile kuna mwanaume aliyeketi nyuma yao.

Katika chumba cha ofidi watu wazima wanaonekana wakiwa wanajadiliana na kuandika jambo fulani, katika karatasi jeupe lililopo katika meza wanayoizunguka.

Kijana mmoja wa kiume ambaye amesimama huku amevalia suti mezani kwake kukiwa na kompyuta mpakato, pamoja na maji akiwa anasikilizwa na watu wengine ambao kila mmoja ameketi katika nafasi yake katika chumba ambapo semina inaonekana ikiwa inaendelea.

Wafanyakazi wakiwa ofisini huku mezani kukiwa na kikombe, nyuma yao kukiwa na friji la maji, kabati kwaajili ya vitu vya kupikia pamoja na picha na ukuta uliopandikizwa karatasi nyeupe.

Wanafunzi wa kompyuta wakiwa darasani, kila mmoja akiwa anatumia kompyuta yake iliyokuwa mbele yake, mazingira yanaonyesha ni sehemu ya elimu ya watu wazima.

Wanafunzi vijana pamoja na watoto wadogo wakiwa darasani kila mmoja akiwa ameketi katika kiti chake, wakiwa wanamsikiliza mkufunzi aliesimama ubaoni huku juu ya ubao kukiwa na ishara ya msalaba na mlango ukiwa wazi.

Watu wazima wakiwa katika elimu ya vitendo huku wawili wakiwa wakitengeneza mti kwa kutumia kijiti na maua wengine wakiwa wameketi katika viti vyao.

Vijana wadogo wa kike, kila mmoja akiwa ameketi katika nafasi yake, akipatiwa mafunzo ya kutengeneza urembo au vitu mbalimbali vya sanaa.

Wanafunzi walioketi darasani, kila mmoja kwenye nafasi yake akiwa amefungua daftari lake, huku akiwa anamsikiliza kwa makini mwalimu wa kike aliyesimama huku anasoma.

Hiki ni chumba cha kompyuta ambapo watu wazima wanaonekana kila mmoja akiwa ameketi kwenye nafasi yake, huku mezani kwake kukiwa kuna kompyuta akiwa anaendelea na jambo fulani. Mkufunzi au mwalimu akiwa anapita huku akiwalekeza juu ya jambo fulani.

Hii ni elimu ya watu wazima ambapo wanaonekana vijana pamoja na watu wazima wakiwa katika chumba cha darasa wakielekezana na kujadiliana juu ya jambo fulani, ambapo kijana mmoja anaonekana kama mwalimu akiwa anaandika katika karatasi kubwa kwa kutumia "marker pen" juu ya jambo wanalojadiliana.

Mwanafunzi wa kiume aliyeketi mbele huku akiwa amevalia koti la jinzi anaonekana akiwa anatafakari huku kalamu ikiwa katika shavu lake. Nyuma yake kukiwa kuna wanafunzi wengine wa jamii ya kizungu ambao mmoja anaonekana kufungua kitabu na mwingine akiwa anatazama nje.

Wanawake wawili wanaosoma kitabu mmoja ambaye amekifunua na mwingine akionyesha ukurasa walioketi, huku nyuma yao kukiwa na kabati la vitabu ikiashiria ni maktaba kwa ajili ya kujisomea.

Katika chumba cha maktaba, wanaonekana watu watatu, wawili wakiwa wamekaa pamoja na mmoja akiwa amejitenga, wote wakiwa wanasoma kwenye vitabu.

Watu wazima wakiwa wamekusanyika katika chumba kimoja kikubwa huku wakionekana mmoja wapo aliyevalia tisheti na suruali nyeusi akitoa muongozo. Mazingira haya yanaashiria semina au elimu ya watu wazima.

Watu wazima watano wakiwa wamesimama huku mmoja akiwa ameinama akiwa anaandika kwa makapeni kwenye karatasi kubwa leupe, wengine wawili wakiwa nyuma wakijadiliana juu ya jambo fulani huku pembeni wakizungukwa na viti.

Mwalimu wa kiume aliyesimama mbele ya wanafunzi huku wakiwa wanamsikiliza kila mmoja akiwa ameketi katika kiti chake akiwa ameshika daftari au kitabu, huku nyuma yao kukiwa na vitabu mbalimbali wakimsikiliza kwa makini juu ya kile anacho zungumza.

Hiki ni chumba au ofisi ambapo wanawake watatu wakiwa wameketi katika viti vyao, huku mmoja wao aliyekuwa katikati yao anaonekana akiwa anaangalia kompyuta yake, huku wanaume wawili waliosimama nyuma yake wakiendesha kile ambacho anakitazama.

Wanafunzi wakiwa katika chumba cha kanisa huku mbele ya ubao kukiwa na alama ya msalaba hii inaashiria ni mafundisho kwaajili ya kubarikiwa.

Hii ni elimu ya watu wazima ambapo mtu mmoja wa makamo anaonekana akiwa amesimama mbele ya vijana ambao wote kwa makini wakiwa wamesimama na kumsikiliza kwa umakini, katika chumba kikubwa ambacho kuna mwanga pamoja na hewa ya kutosha.

Wanaume wawili wakiwa wameketi katika eneo ambalo linapitisha mwanga na hewa ya kutosha, huku mmoja akiwa anamuelekeza mwingine kwenye kitabu kilichofunguliwa ambaye anamsikiliza.

Wanafunzi watatu wakiwa katika chumba cha maktaba au darasa huku wakiwa wanaangalia katika kompyuta mpakato kile kilichopo. Nyuma yao kukiwa kuna kabati dogo la vitabu pamoja na makaratasi yaliyobandikwa ukutani.

Watu wazima na vijana wakiwa wamekaa kwa kuzunguka kwenye viti vyao huku wakiwa wameshika vipeperushi na vitabu na nyuma yao kukiwa na meza yenye maji.

Kijana mmoja anaonekana akiwa ameweka penseli katika sikio lake huku akiwa anakagua kitabu, huku nyuma yake kukiwa na mdada, kijana mdogo, pamoja na vijana wengine, hii inaonyesha ni sehemu ambayo mafundi seremala huitumia.

Wanawake watatu walioketi kila moja kwenye kiti chake huku wakiwa wameshikilia penseli na kuandika katika makaratasi ambayo yako mbele yao kwenye dawati.

Katika chumba cha darasa kunaonekana kukiwa na kundi la watu wazima huku kundi la watu wanne watu wazima pamoja na vijana wanaonekana wakiwa wanaangalia simu zao, vile vile nyuma yao kukiwa na kompyuta pamoja na dirisha linalopitisha mwanga wa kutosha.

Kundi la wafanyakazi vijana wakiwa kila mmoja ameketi kwenye nafasi yake mezani kukiwa na kompyuta mpakato wanaonekana wengine wakiwa wanajadiliana huku wengine wakiwa wanafanya kazi.

Kundi la vijana wa jinsia ya kike na kiume wakiwa katika picha ya pamoja baada ya maafali ya kuhitimu mafunzo yao, wanaonekana wakiwa na furaha huku wakiwa wamevalia kofia pamoja na majoho yao.

Mwanamke wa makamu akiwa ameshika cheti huku akiwa amesimama mbele ya darasa kikiwa kimeandikwa "atd cheti cha kuhitimu".

Wanafunzi wa elimu ya juu, wakiwa wamevalia mavazi ya aina tofauti, wakionekana kuangalia mbele yao huku kila mmoja akiwa ameketi katika nafasi yake.

Mtu mmoja wa makamu aliyevalia baraka shekhe kichwani, akionekana akiwa anatoa maelekezo ya mazoezi madogo kwa vijana wengine waliomzunguka.

Wanaume wawili wakiwa wanamwelekeza mwanamke mmoja ambaye ameketi, huku akiitazama kompyuta yake pembeni yake kukiwa kuna wanawake wengine wawili.

Vijana wa jinsia ya kike na ya kiume, kila mmoja akiwa ameketi katika nafasi yake wakiwa wamekaa kwa staili ya mzunguko, huku mmoja wao akiwa anaelezea jambo fulani na kuandika kwa kutumia makapeni kwenye karatasi refu. Huku pemebezoni mwao au nyuma yao kukiwa na ubao wenye matangazo pamoja na picha mbalimbali.

Wakulima walioketi katika viti vya plastiki vya rangi ya udongo huku wakiwa na vipeperushi pamoja na barakoa wakimsikiliza kwa makini mtaalamu aliye simama mbele yako, huku pembeni kukiwa na mahindi

Hiki ni chumba au sehemu ya darasa ambapo wanaume na wanawake watu wazima, wanaoenekana kila mmoja akiwa ameketi katika kiti chake wakiwa wanasikiliza huku wengine wakiwa wanapiga makofi. Madirisha yanapitisha hewa pamoja na mwanga wa kutosha.

Watu wawili wazima jinsia ya kiume wakiwa wamesimama huku mmoja akiwa ameshika kitabu amekifunua akimwelekeza mwingine juu ya jambo fulani, nyuma yao kukiwa na miti kwa ajili ya kivuli pamoja na upepo mzuri.

Wanafunzi wa elimu ya watu wazima, au chuo kikuu, wakiwa darasani wakiwa wanamsikiliza mwenzao ambaye anawasilisha kazi mbele ya ubao, huku mwalimu akiwa ameketi mbele upande wa kushoto akisikiliza pia.

Wanafunzi wa shule ya ufundi stadi pamoja na vitendo wakiwa darasani; kila mmoja ameketi kwenye nafasi yake akifanya mtihani, huku nyuma yao kukiwa na Kompyuta.

Wanafunzi wa elimu wa juu wakiwa katika siku ya mahafali yao, kila mmoja akiwa amevalia joho pamoja na kofia kichwani mwake wakipata picha ya pamoja.

Vijana wawili wakiume, mmoja akitumia kalamu kumfundisha mwingine ambaye anaonekana akisikiliza kwa makini. Huku kitabu pamoja na kompyuta mpakato vikiwa mezani.

Wanafunzi wa ushonaji wa nguo wakiwa katika chumba au ofisi ya ushonaji oamoja na mkufunzi wao, wote wakiwa jinsia ya kike, nyuma yao pamoja na mbele yao kukiwa kuna mashine za ushonaji.

Wanaume wawili waliosimama wanaonekana wakitoa maelezo kwa mwanaume mmoja aliyesimama wanaonekana wakitoa maelezo kwa mwanamke mmoja aliyeketi na pembeni yao kuna wanawake wawili.

Watu wazima wanaonekana wakiwa wamezunguka khanga zenye michoro, hii inaonyesha ni elimu ya ufundi stadi pamoja na vitendo ambayo inatolewa hapa. Huku wengine wakiwa wanaandika kwenye makaratasi meupe kile kinachofundishwa hapa.

Hii ni elimu ya sanaa pamoja na vitendo ambapo mkufunzi anaonekana akiwa ameketi akiwaelezea wanafunzi watu wazima juu ya jambo fulani ambapo vijana hawa wanaonekana wakiwa wanasikilisa kwa umakini kile wanachofundishwa.

Hii ni elimu ya watu wazima isiyo rasmi ambapo wanafunzi kila mmoja akiwa ameketi katika kiti cha plastiki anaonekana akiwa anaandika na kumsikiliza mwalimu aliyekuwa mbele yao, aliyevalia tisheti nyeupe akitoa maelekezo juu ya jambo fulani ndani ya chumba ambacho mwanga na hewa wakutosha vina pita.

Kundi la vijana wa masomo ya sanaa pamoja na ubunifu. Wakiwa darasani, huku kukiwa na karatasi kubwa ambalo limechorwa michoro mbalimbali.

Wafanyakazi wakiwa ndani ya ofisi ambapo kuna picha yenye ramani pamoja na meza nyingi, huku juu ya meza za mbao kukiwa na vitabu pamoja na madaftari.

Watu wazima wanawake wakiwa wameketi katika madawati huku katika meza zao kukiwa na madaftari, wote wakionekana wakisikiliza kile kilichopo mbele yao.

Kundi la wanawake sita wakiwa darasani kila mmoja akiwa ameketi katika madawati huku kukiwa na madaftari kwenye kila dawati, wakimsikiliza kwa makini mtu aliekua mbele yao akiwa fundisha.

Wanafunzi wakiwa darasani huku mwalimu wao akisimama mbele akiwapa elimu hii inahashilia ni somo la elimu ya dini ya kikristo kwani mbele ya ubao kuna msalaba, na vile vile mazingira yanahashiria hivyo.

Wanafunzi wa chuo kikuu wakiwa darasani huku wakitazama kompyuta mpakato iliyopo mezani ambapo, mwanamke mmoja aliyeketi anatoa maelezo huku wengine wakiwa wamemzunguka.

Wakulima walioketi kwenye viti vyao, huku wakiwa wamevalia barakoa na vipeperushi tofauti. Wakimsikiliza mtaalamu wa kilimo, juu ya maelezo anayotoa. Pembeni kukiwa na mahindi yaliyokomaa kusubiri kuvunwa.

Chumba cha darasa ambapo watu wazima wanaonekana kila mmoja akiwa ameketi kwenye nafasi yake. Huku wakiwa wamevaa kofia zinazofanana, ambapo wakiwa wanafurahia juu ya jambo fulani.

Wafanyakazi wakiwa ofisini huku kila mmoja akiwa ameshika kompyuta yake wakiwa wanafanya kazi, na wengine wakiwa wanaongea.

Kundi la wasichana watatu, wakiwa ofisini, wakiwa wanajadiliana kuhusiana na jambo fulani au kikao. Nyuma yao kukiwa na kabati la vyombo na karatasi lililoandikwa maandishi ya kiingereza pamoja na friji ndogo ya maji.

Katika darasa la elimu ya watu wazima wanaonekana wakiwa wanafanya mitihani ,huku Kila mmoja akiwa anaandika kwenye karatasi juu ya meza zao.

Mwalimu wa kiume aliyevalia mavazi meusi anaonekana akiwa amesimama pembeni na mwanafunzi wake mama mtu mzima ambaye anaonekana akiwa anafanya hesabu ndogo, huku kukiwa na karatasi jeupe lililoandikwa maneno mbalimbali.

Semina ya watu wazima au vijana ikiwa inaendeshwa huku wahudhuriaji wakiwa wamevaa tisheti zilizoandikwa "Luiz V Family Foundation", huku kila mmoja akiwa ameketi katika dawati lake na vitabu vikiwa mbele yao.

Walimu watatu wakiwa katika ofisi ya walimu ambayo inaonekana ikiwa na vitabu pamoja na madaftari, ubao na picha za michoro mbalimbali. Wakiwa wanaelekezana jambo kutoka katika kompyuta mpakato.

Hili ni darasa kwa ajili ya elimu ya watu wazima, ambapo wanafunzi, kila mmoja ameketi kwenye kiti chake akiwa na kitabu pamoja na daftari, vilevile na makaratasi kwa ajili ya kujisomea, huku wakimsikiliza kwa makini mwalimu aliyekuwa mbele yao akielekeza juu ya jambo fulani, huku akiwa ameshika karatasi.

Hii ni elimu ya watu wazima, ambapo kundi la watu watano wanaume watatu pamoja na wanawake wawili, huku mtu mzima mmoja mwanaume akiwa ameinama akiandika kwa kutumia makapeni katika karatasi refu huku watu wengine wanne wakiwa wanamsikiliza kwa makini, huku mezani kukiwa na vifaa vya umeme kama kompyuta mpakato pamoja na madaftari.

Wanawake wanaonekana wakiwa wameketi huku wakielekezana juu ya jambo fulani. Nyuma yao kukiwa na ubao wa rangi nyeusi ulioandikwa maandishi ya kiingereza kwa chaki nyeupe.

Wanafunzi wa elimu ya watu wazima au chuo kikuu wakiwa darasani wameketi katika viti vyao vya mbao, pamoja na meza huku wakifanya mitihani yao.

Wanawake wawili walioketi katika viti huku wakiwa wanasoma vitabu vinavyopatikana maktaba, nyuma yao kukiwa na kabati la vitabu kwa ajili ya kujisomea.

Watu watatu wa jinsia tofauti wakiwa katika eneo la darasani wakiendelea kujifunza na kutumia kompyuta huku nyuma yao kukiwa na ubao uliobandikwa matangazo.

Mafundi wawili wa kike wakiwa wanashona kwa kutumia cherehani zao, huku kukiwa kuna mteja mmoja aliyeketi katikati yao, huku nyuma yao kukiwa kuna wanaume wawili vilevile na duka kubwa kwa ajili ya mahitaji ya matumizi ya nyumbani.

Mwanafunzi wa kiume aliyeketi huku kalamu ikiwa kwenye shavu lake, anaonekana akiwa katika hali ya kufikiri, vilevile nyuma yake kuna mwanafunzi mwingine wa kizungu wa kike ambaye anaonekana akiwa anafungua daftari lake, vilevile mwanafunzi mwingine wa kiume wa kizungu akiwa anatazama nje kwa kufikiri.

Vijana wa kike na wa kiume ambao wanaonekana wakiwa wanajadiliana kuhusiana na jambo fulani, huku wawili wakiwa wamesimama wakiwa wanamsikiliza mmoja wapo ambapo akiwa anatumia kompyuta mpakato pamoja na vitabu na madaftari huku wengine pia wakiwa na kompyuta mpakato.

Wanafunzi wa elimu ya watu wazima wanaonekana wakiwa darasani wakiwa wanaandika kwenye vitabu vyao huku madawati yao yakiwa yametengenezwa kwa kutumia mbao.

Mtu mzima mmoja mwanamke aliyeketi katika dawati la mbao huku akiwa amefungua kitabu chenye michoro ya picha ya tumbili na mtoto wa kike pamoja na maandishi na mistari ya hesabu nyuma yake kukiwa na pikipiki aina ya ''sun-lg'' pamoja na shamba nyuma yake.

Hiki ni chumba cha mkutano ambapo semina inaendeshwa katika skrini kubwa ambapo mkufunzi anaonekana akiwa anatoa maelezo huku wanaosikiliza kila mmoja akiwa ameketi katika kiti chake wanaonekana wakiwa ni walemavu walioketi katika baiskeli zao za kutembelea.

Vijana watatu wa kiume walikoketi katika viti vyao huku mezani kukiwa kuna simu, kompyuta mpakato pamoja na "tablet" huku wakiwa wanaelekezwa jambo na mwanamke mmoja wa makamo kidogo ambae amesimama wakifatilia jambo hilo.

Mwalimu anaonekana akiwa anatoa maelekezo kwa wanafunzi walioketi katika viti vyao, ambapo jengo hili limetengenezwa kwa matofali ya kuchoma huku juu likiwa limeezekwa na bati.

Watu wazima wakiwa katika rumu au ukumbi kwa ajili ya semina wakisikiliza kwa makini huku kila kwenye meza kukiwa kuna maji.

Wanawake wenye asili ya Kiafrika, wakiwa wamevalia mavazi ya aina ya kanga, wote wakiwa wameketi kwenye madawati yao darasani, wakiangalia mbele.

Kundi la watu watano kukiwa na wanaume watatu, mtoto mmoja pamoja na mwanamke mmoja. Huku kijana mmoja aliyeweka penseli katika sikio lake, akiwa ameshikilia kitabu akiwa anafungua kurasa. Huku mwingine akiwa ameshika chumba akiwa amekiweka katika meza.

Mhitimu wa kike wa makamo akiwa amevalia tisheti ya bluu pamoja na joho jeusi pamoja na kofia yake akipokea cheti kutoka kwa mmoja ya wakufunzi katika siku ya mahafali.

Mkufunzi wa chuo akiwa anamkabidhi kijana cheti chake cha mwanafunzi bora ambacho kimeandikwa "best student" katika chuo kikuu cha dar-es-salaam.

Katika chumba cha darasa wanaonekana wanafunzi pamoja na mkufunzi wao, wakiwa wanaendelea kusoma, huku chumba hichi kikiwa kizuri kwa ajili ya kujisomea na kujifunza.

Watu wazima pamoja na vijana wakiwa darasani huku wakiwa na asili ya sehemu tofauti kama afrika na wazungu, wote wanatazama mbele.

Mtu mmoja mzima anaonekana akiwa anachukuwa mitihani iliyopo katika mfuko. Huku watu wengine wazima wakiwa wameketi kila mmoja kwenye dawati akiwa anaandika juu ya jambo fulani, mazingira ya darasa hili yana milango pamoja na madirisha ya kupitisha hewa ya kutosha.

Wanafunzi wa dini ya kiislamu wakiwa nje wameketi katika mkeka wakimsikiliza mwalimu wao wa kike aliyesimama, huku nyuma yake kukawa kuna miti ya minazi pamoja na nyumba iliyotengenezwa kwa matofali pamoja na udongo.

Wanafunzi wa kiume vijana wakiwa darasani huku wakiwa wameketi kila mmoja akionekana kuandika katika karatasi lake au daftari.

Mwalimu wa somo la michezo anaonekana akiwa anafurahia juu ya mpira wa manailoni uliotengenezwa kwa kutumia kamba alioshika kwa mkono mwingine huku nyuma yake kukiwa kuna ubao.

Wakulima wakiwa shambani huku wakiwa wanamsikiliza kwa makini mtaalamu wa kilimo ambaye anaonekana akiwa ameshika simu huku wengine wakiwa na makaratasi na madaftari kwaajili ya kujifunza.

Watu wazima walioketi kila mmoja kwenye kiti chake huku mbele yao kukiwa kuna kompyuta ambapo mtu mmoja akiwa anaelezea au kuelekeza jambo fulani. Sehemu hii ni darasa ambapo kunaonekana kukiwa kuna kompyuta nyingi huku kila mmoja akiwa anatumia ya kwake.

Wanafunzi wa elimu ya watu wazima wakiwa darasani kila mmoja akiwa ameketi katika nafasi yake wakiwa wanaandika kilichopo ubaoni mwalimu anaoenekana akipita na kukagua wanafunzi wake.

Katika darasa la elimu ya watu wazima waliovalia mavazi tofauti, huku kila mmoja akiwa anaandika katika karatasi lake vilevile kukiwa na mlango nyuma yao.

Vijana watatu huku wawili wakike wakiwa wameketi na mmoja wa kiume akiwa amesimama, wakiwa wameelekeza macho kwenye kompyuta mpakato iliyopo katika meza, huku nyuma yao kukiwa na kabati la vitabu.

Watumishi wa dini ya kikristo pamoja na masista, wakiwa katika chumba ambacho kila mmoja ameshika daftari pamoja na vipeperushi na vitabu, pembeni yao kukiwa na katoni ya maji pamoja na meza.

Vijana watatu wa kike, wote wakiwa na michoro kwenye miili yao, huku wakiwa wamevalia mavazi ya aina tofauti, wakiwa kila mmoja ameshika penseli na karatasi.

Watu watatu wakiwa katika chumba cha darasa ambapo wawili ni wa kike, wakiwa wameketi. Huku mbele yao kukiwa na kompyuta mpakato na mwanaume mmoja akiwa amesimama huku nyuma yao kukiwa na makaratasi na vitabu.

Kundi la watu wakiwa katika chumba cha semina au mafunzo maalumu kila mmoja akiwa ameshika daftari lake akiwa anaandika huku watoto wakiwa wamelala katika mkeka.

Wanafunzi watatu walioketi huku wakiwa wamevalia barakoa. Mbele yao kukiwa kuna kompyuta, mmoja wao katikati anaonekana akiwa anaelekeza jambo na wanaume wawili waliosimama nyuma yake.

Kundi la wanawake waliokuwa darasani, huku kila mmoja akiwa na daftari au kitabu. Waliovalia tisheti zilizofanana, zilizoandikwa LUIZ V FAMILY FOUNDATION " wakiwa wanapewa semina au elimu juu ya jambo fulani.

Hii ni sehemu ya nje ya darasa ambapo vijana mbalimbali wa jinsia ya kike na kiume wanaonekana kila mmoja akiwa ameketi na nafasi yake wakifanya mtihani huku katika meza zao kukiwa na kalamu pamoja na makaratasi.

Hii ni elimu ya watu wazima ambapo wanafunzi wanaonekana wakiwa wanaandika kwenye madaftari yao huku kila mmoja akiwa ameketi kwenye nafasi yake kwa utulivu.

Ndani ya hema, anaonekana mtaalamu mmoja aliyesimama mbele huku wanawake wengine wazazi walioshikilia watoto wakimsikiliza kwa makini. Hii inaashiria ni elimu ya afya inayotolewa katika eneo hili.

Wanawake wawili mmoja wa makamo wakiwa wanaelekezana kitu katika kitabu huku nyuma yao kukiwa na kabati na vitabu vingine, mazingira haya yanaashiria ni maktaba.

Vijana wa makamo wa kike na wa kiume, wakiwa pamoja wameketi katika viti vyao vyeusi, huku mezani kila mmoja akiwa na kompyuta mpakato.

Watu wazima wa jinsia ya kike wakiwa katika darasa kila mmoja akiwa ameketi katika nafasi yake kwenye madawati huku akiwa na daftari pamoja na kalamu akiwa anaandika kile kinachosemwa au kilichoandikwa ubaoni.

Hii ni ofisi ya walimu ambapo walimu watatu wanaonekana wakiwa wameketi katika viti vyao huku wa kiume akiwa katikati yao akiwa anaelekeza kitu katika kompyuta mpakato vilevile vitabu vipo katika meza pamoja na mashelfu vilevile kuna ubao mweusi ulioandikwa kwa kutumia chaki nyeupe.

Wanafunzi wanne wa elimu ya sekondari, kila mmoja akiwa ameshika ramani inayoonyesha bara la afrika huku wakiwa wamevalia mavazi tofauti.

Wanafunzi watatu ambao kila mmoja ameketi katika nafasi yake, akitumia kompyuta yake iliyopo mezani pamoja na madaftari na maji ya kunywa, vinavyomuangalia.

Wanawake wawili walioko maktaba, huku wakiwa wanasoma vitabu, mmoja akiwa anamuelekeza mwingine, nyuma yao kukiwa na kabati la vitabu.

Wakulima wakipokea mafunzo kutoka kwa mtaalamu wa kilimo ambapo kila mmoja anaonekana akiwa amekaa kwenye kiti cha plastiki akimsikiliza akiwa amesimama, ambapo pembeni yao kuna zao la biashara la mahindi.

Elimu ya kiislamu ya watu wazima ikiwa inatolewa, ambapo wanaume wamevaa vibarakashee pamoja na wanawake mahijabu. Wanafunzi walioketi wakimsikiliza kwa makini, mwanamke aliyesimama mbele yao wakiwa wanaandika katika madaftari yao. Vilevile pembeni yao kuna nyumba pamoja na miti.

Katika chumba cha maktaba ya kujisomea, wanaonekana wakiwa watu watatu, mmojawapo mwanaume aliyekuwa ameketi mwenyewe huku akijisomea katika kitabu. Vilevile pembeni yake kukiwa na watu wengine wazima wawili, nyuma yao kukiwa na mashelfu ya vitabu kwa ajili ya kujisomea.

Darasa lililojaa wanafunzi wa kiume pamoja na wa kike, kila mmoja akiwa ameketi katika kiti chake, huku akiwa na karatasi au daftari, wakiwa wanaandika mambo mbalimbali.

Katika semina inayotolewa nyuma ya sehemu kubwa huku kundi la walemavu, kila mmoja akiwa ameketi kwenye baisikeli yake pamoja na mapampora wakiwa wanasikiliza.

Vijana wawili wakiwa mbele ya ubao, huku wakiwa na makaratasi wakiwa wanaandika kile kilichopo ubaoni kwenye makaratasi yao.

Vijana wanne wa kiume ambao wamesimama huku kila mmoja akiwa ameshika nyaya na mezani kukiwa na kompyuta mpakato na vifaa mbalimbali vya umeme, nyuma yao kuna bustani nzuri ya kijani kibichi vilevile na maji.

Wanafunzi vijana pamoja na mmoja wa makamu kidogo, wanaonekana wakiwa kila mmoja ameketi katika kiti chake cheusi akimsikiliza mkufunzi ambaye umri wake umeenda, akiwa anatoa maelezo juu ya jambo fulani huku nyuma ya kukiwa na ubao mweupe ulioandikwa kwa maandishi meusi pamoja na pembeni kukiwa na kabati yenye vitabu.

Kundi la watu wazima wakike na wakiume kila mmoja akiwa ameketi katika nafasi yake, huku wakiwa wanaandika katika karatasi refu mazingira haya yanaashiria ni semina.

Wanafunzi wa elimu ya watu wazima wakiwa wameketi katika viti na madawati yao ambapo meza zao ni nyupe huku wakiwa wamevalia mavazi ya aina tofautitofauti mwalimu amesimama mbele yao kukiwa na ubao mweupe ambao umeandikwa kwa kutumia makapeni ya rangi nyeusi.

Watu mbalimbali wa makamo pamoja na vijana wakiwa katika chumba cha mutano au darasa kila mmoja akiwa ameketi katika nafasi yake, huku kwenye kila meza kukiwa na maji pamoja na kompyuta mpakato, wakionekana wakifurahia jambo fulani.

Kundi la watu wengi wakiwa wameketi katika viti vyeupe na wengine wakiwa wamesimama, wakiwa katika mkutano wa pamoja huku kukiwa na miti yenye vivuli pamoja na vichaka.

Wanafunzi watu wazima, wa elimu ya dini ya kiislamu, wakiwa nje wamekaa kwenye mkeka, huku wakiwa na madaftari wakiandika, wakimsikiliza mwalimu wao wa kike aliyesimama mbele yao, huku kukiwa kuna nyumba pamoja na miti.

Mwalimu wa makamo wa chuo kikuu akiwa anaeleza jambo fulani kwa vijana wa umri mdogo, wote wakiwa wamekaa kwa utulivu huku wakimsikiliza.

Wanafunzi wawili wa kike wakiwa wameketi huku mezani kwao kukiwa na vitabu na madaftari pamoja na simu, wakiwa wanasoma,

Wanafunzi Walioketi katika nafasi zao Huku mbele ya meza zao Ukiwa Na vifaa vya kemia. Ambapo mwalimu anayesimama ubaoni Akiwa anaelezea juu ya jambo fulani.

Mwalimu mtu mzima wakike akiwa amesimama mbele ya ubaoni akielekeza katika maandishi ya kingereza, huku wanafunzi wengine watatu watu wazima wanawake wakiwa wanasikiliza.

Hema la rangi ya udongo likiwa limetengenezwa vizuri, huku ndani yake kukiwa na wazazi wanawake walioshika watoto wadogo, wakimsikiliza mtaalamu aliyesimama mbele yao.

Vijana wanne wakiwa wameketi huku wakitumia simu zaokatika kuangalia kitu na kufanya majadiliano, nyuma yao kukiwa na kompyuta pamoja na vijana wengine wakiendelea na majadiliano.

Wanaume wawili wakiwa wameketi, huku wakiwa wamefungua biblia na kila mmoja akiwa na daftari na kalamu wakiwa wanaandika yale wanayoyasoma.

Wanafunzi wa masomo ya kompyuta wakiwa darasa lenye vifaa hivyo, kila mmoja akiwa ameketi katika nafasi yake akionekana akiendelea kujifunza.

Wanafunzi wa kike wa ushonaji wakiwa wanapima kitambaa kwa kutumia kipimio maalumu, huku nyuma kukiwa na mashine za kushonea.

Watu wazima wakiwa katika chumba cha mafunzo ya kompyuta kila mmoja akiwa ameketi katika nafasi yake, huku mwalimu au mkufunzi akipita na kuwaelekeza kila mmoja.

Vijana wa kike wakiwa wameketi kwa utulivu huku wakiwa wamevalia mavazi ya aina tofauti, mezani kwao kukiwa na madaftari pamoja na vitabu.

Watumishi mbalimbali wakiwa katika chumba kikubwa cha semina, huku kila mmoja akiandika katika karatasi yake, na viongozi wao waliosimama mbele yao wakitoa maelekezo.

Kijana mmoja wa kiume pamoja na Wanawake wawili wa makamo wakiwa wanafatilia kitu katika kompyuta mpakato huku nyuma yao kukiwa kuna ubao uliowekwa makaratasi yenye matangazo pamoja na vitu vingine.

Kijana wa kike akifurahia vitabu, huku akiwa anachagua katika makabati yake, akiwa amevalia tisheti ya mikono mirefu nyeusi pamoja na hereni kwenye masikio yake.

Kundi la wanawake watu wazima ambapo wako wanne, wanaonekana wakiwa darasani kila mmoja akiwa ameketi katika nafasi yake wakiwa na madaftari wakisilikiliza kwa makini juu ya kile kinachosemwa au kuzungumzwa.

Kikundi cha wamama ambao wameketi kwa pamoja wakiwa wamevalia mavazi ya aina tofauti, huku wanaonekana wakiwa wanamsikiliza mwanaume mmoja alieinama huku akiwa amevalia koti la suti la rangi ya bluu, nyuma yao kukiwa kuna ubao.

Wanafunzi wa chuo kikuu wakiwa katika eneo la nje, wakiwa wanafanya mitihani, huku kila mmoja akiwa ameketi katika nafasi yake, akiwa na makaratasi pamoja na kalamu.

Vijana wawili wa makamu wakiwa wamesimama katikati ya bustani ya kijani kibichi. Huku mmoja aliyevalia shati jeupe akiwa amefungua kitabu akiwa anatoa maelekezo kwa mwingine aliyevalia miwani, nyuma yao kukiwa kuna miti mikubwa.

Mwalimu aliyesimama mbele ya darasa, huku mkono mmoja akiwa ameshika kamba na mkono mwingine akiwa ameshika mpira wa makaratasi; ambao umetengenezwa kwa kutumia kamba hizo.

Makundi mawili ya watu wazima wa kike na wa kiume wakiwa wameketi katika viti vyeupe na vyeusi wakijadiliana kuhusiana na jambo, huku mezani kwao kukiwa na vitabu pamoja na madaftari.

Wanafunzi wa elimu ya watu wazima wakiwa darasani wakiwa wanasikiliza na kujadiliana juu ya jambo fulani, huku mezani kwao kukiwa na kompyuta mpakato pamoja na vitabu, huku wakiwa wameshika kalamu kwa ajili ya kuandika kile ambacho wanakizungumza.

Kundi la watu mchanganyiko wa vijana pamoja na wazee wakiwa na asili ya tofauti kama wazungu na waafrika wakionekana kufurahia jambo, kila mmoja akiwa ameketi katika nafasi yake huku mmoja wao akiwa amenyoosha kidole.

Elimu ya chuo kikuu, ikiwa inatolewa na mkufunzi mwanamke, anayesoma kutoka katika kitabu. Huku wanafunzi walioketi katika nafasi zao darasani. Wakisikiliza na kuandika katika madaftari yao.

Wanafunzi watu wazima wa kike wakiwa darasani, huku wakiwa wameketi kwa mzunguko wakimsikiliza mwalimu wao aliyevalia koti la bluu ambaye akiwaelekeza huku kukiwa na ubao wenye makaratasi meupe.

Watu mbalimbali wa makamu pamoja na vijana wakiwa kila mmoja ameketi katika nafasi yake huku wakiwa wanamsikilia mmoja alievalia suti akiwa amesimama akielezea au kuuliza jambo fulai. Huku mezani kwake kukiwa na kompyuta mpakato pamoja na kila meza kuwa na maji ya kunywa.

Wanafunzi sita walioketi kwenye viti vyeusi, wakiwa wanamsikiliza mkufunzi wao akiwa anaelezea huku akitoa ishara ya mikono, kila mmoja akiwa amenyoa staili tofauti ya nywele.

Hii ni elimu ya chuo kikuu ambapo wanafunzi wa jinsia tofauti ya kike na ya kiume wakiwa wameketi katika viti vyao vya rangi nyeusi, huku katika meza zao kukiwa na vitabu pamoja na madaftari pamoja na maji ya kunywa.

Watu wazima wa makamo ambao kila mmoja amekeati kwenye dawati lake, wakiwa wamevalia kofia kichwani ambapo kila wanaelekezwa juu ya jambo fulani katika darasa.

Mtaalamu wa masuala ya kilimo akiwa amesimama na kugawa vipeperushi kwa kila mtu aliyeketi, vilevile pambeni yao kukiwa na mahindi ambayo tayari yamekuwa.

Mama mtu mzima akiwa ameketi katika dawati, huku mezani akiwa anasoma kitabu chenye maandishi pamoja na picha ya tumbili pamoja na mtoto wa kike. Nyuma yake kukiwa na pikipiki aina ya badaboda lililoandikwa jina la "sun Lg" vilevile shamba pamoja na milima inayoonekana kwa mbali.

Hawa ni watu wazima ambao wako kwenye kikao ndani ya ofisi, huku mmojawapo akiwa mbele yao akihamasisha juu ya jambo fulani na wengine wakiwa wanafuatiliza.

Wanafunzi wa elimu ya watu wazima wakiwa wanafanya mitihani, huku mmoja wao akiwa mbele akiwa anakusanya mtihani huo kwa mwalimu au mtu anayewasimamia.

Idadi ya watu nane wanaonekana wakiwa katika chumba au ofisi au darasa. Huku watatu wakiwa wamejitenga nyuma, wakiwa wanaelezea juu ya jambo fulani. Na watano wakiwa wamezunguka kompyuta mpakato, huku mwanamke aliyeketi amevaa tisheti nyekundu aonekana akitoa maelezo juu ya jambo fulani na wengine wanaonekana wakiwa wanafuatilia kwa umakini.

Hili ni darasa ambapo vijana pamoja na watu wazima wanaonekana wakiwa wameketi katika madawati huku kila mmoja akiwa anaandika kile kilichomo mbele ya ubao mweupe ambao umeandikwa kwa kutumia makapeni na mwalimu au mkufunzi akiwa anazunguka kwa kila mwanafunzi mmoja.

Watu wazima pamoja na vijana wanawake wakiwa katika darasa, huku kila mmoja akiwa ameketi katika dawati la mbao akifanya mtihani wake kwa ajili ya kumaliza shule.

Wanawake wawili wakiwa katika maktaba huku wakiwa wanajisomea vitabu, mmoja akiwa amevaa miwani akionekana kumuonesha mwenzake kitu cha kusoma katika kitabu.

Wanafunzi wanne jinsia ya kike kila mmoja akiwa ameshika picha au kitabu chenye ramani ya Afrika, huku wakionekana na fulana kutabasamu nyuma yao kuna vijana wengine wanaendelea kujifunza vilevile Madirisha ikiwa wazi pamoja na milango.

Vijana wawili wakiume ambao wanaonekana katika chumba ambacho kinapitisha mwanga wa kutosha pamoja na hewa, wakiwa wanasoma kwenye kitabu na kutumia kompyuta mpakato.

Mkusanyiko wa watu wengi ukiwa unaonekana kujadiliana juu ya jambo fulani wengi wakiwa wameketi kwenye viti vyeupe na wengine wamesimama sehemu ambazo zina miti yenye vichaka pamoja na vivuli.

Kundi la watu wazima, wakiwa wamekaa kwa kuzunguka meza. Huku mmojawapo akiwa anaandika karatasi kwa kutumia makapeni. Pembeni kukiwa na vitabu pamoja na "laptop" au kompyuta mpakato.

Katika mazingira ya kijijini ambapo linaonekana kundi la vijana na watu wazima wakiwa wameketi, huku wakimsikiliza mtu aliyesimama katikati yao. Huku wakiwa wamezungukwa na miti na kwa mbali zikionekana nyumba.

Wanafunzi wa sanaa pamoja na uchungaji wakiwa katika darasa huku kila mmoja akiwa na karatasi, akiwa anchora maandishi ya lugha ya kichina.

Watu wazima wakiwa katika chumba au sehemu ya semina ambapo wanaonekana wakiwa wanasikiliza jambo fulani huku wakiwa wanatumia kompyuta mpakato.

Vijana wawili wa kiume, mmoja aliyevalia shati jeupe na mwingine tisheti ya michezo, kila mmoja akiwa ameshika karatasi na kalamu wakiwa wanaandika kile kilichopo ubaoni.

Vijana waliopo katika darasa huku kila mmoja akiwa amekalia kiti chekundu, wengine wakiwa wanasikiliza, wengine simu, wengine wakiwa wanaongea na kufanya majadiliano.

Wanafunzi wanne wa elimu ya watu wazima, pamoja na vijana, wapo chuoni wakiwa wanasoma kwa pamoja kile kilichopo katika daftari dogo na ''notebook'', huku mwingine akiwa anaandika pembeni.

Mwanamke akiwa ameketi katika kiti chake na meza ya mbao akiwa anaandika kwenye daftari yale yaliyomo katika kitabu, huku nyuma yake kukiwa na mtu mwingine.

Katika chumba cha maktaba, anaonekana mtu mzima akiwa amefunua kitabu ama daftari akiwa anasoma kwa umakini huku akiwa amevaa miwani yake, vilevile pembeni yake kuna watu wengine wakiwa wanasoma na nyuma yao kukiwa na shelfu la vitabu.

Hii ni elimu kwa ajili ya watu wazima, ambapo wanafunzi kila mmoja anaonekana akiwa ameketi kwenye nafasi yake, akiwa anaandika kile kilichopo ubaoni huku mwalimu akiwa anatembea kukagua wanafunzi hao.

Kundi la watu wazima wakiwa katika chumba cha darasa au ofisi au maktaba wakiwa wengine wanaosoma kwa kutumia kompyuta, na wengine wakiwa wamezunguka meza wakifanya majadiliano.

Watu wazima wanaoonekana ni waislamu wakiwa wamevalia vibarakashee wakiwa katika chumba chenye viti vyekundu huku mmoja wapo akiwa anafanya mazoezi ya mikono na wengine wakimfatiza.

Kundi la vijana wakionekana wakiwa wameketi, huku wakiwa wanatazama simu nyuma yao kukiwa kuna kompyuta. Mazingira yanaashiria ni mafunzo au semina.

Wanawake watatu walioketi kila mmoja akiwa ameshikilia penseli, huku akiwa na karatasi kwa ajili ya kuandika pmaoja na karatasi nyingine, kwa ajili ya kusoma.

Katika chumba cha wazi wanaonekana wanaume watatu pamoja na masista wawili wadini ya kikristo, wakiwa wameshika vipeperushi pamoja na vitabu na madaktari wakielekezana juu ya jambo fulani.

Hiki ni chumba cha ofisi ambapo watu watatu wa kiume wanaonekana wakiwa waandika maandishi katika makaratasi makubwa huku nyuma yao kukiwa kuna ubao wenye makaratasi pamoja na ubao mwingine wa plastiki mweupe.

Katika chumba cha semina au mafunzo wanaonekana watu wazima wakiwa na vikaratasi vidogo vya rangi nyekundu iliyopauka wakiwa wanaviandika huku mezani kukiwa na karatasi kubwa leupe pamoja na chupa vilevile na kompyuta mpakato nyuma yao kukiwa na watu wengine wengi pamoja na watoto.

Wanafunzi wa elimu ya chuo kikuu wakiwa darasani wakifuatilia kile kilichopo katika kompyuta huku wengine nyuma yao wakionekana wakiwa wameshika waya wakiwa wanajadiliana.

Wanafunzi watu wazima wakiwa darasani katika jengo ambalo linaonekana ni kukuu, huku chini likiwa na sakafu pamoja na kuta zake zilizochaka na madirisha ya kizamani.

Haya ni mahafali ya elimu ya watu wazima, ambapo mtunuku mmoja anaonekana akimkabidhi cheti mtu mzima, huku nyuma yake kukiwa kuna kijana alievaa suti pamoja na miwani na nyuma yao kukiwa kuna watu wengine waliosimama na kuketi.

Kijana aliyevalia mavazi ya rangi nyeusi akiwa ameketi katika kiti cheupe cha plastiki, huku akiwa na daftari mezani mwake akiwa anajisomea, vilevile nyuma yake kuna mtu mwingine ambaye ameketi katika kiti cheupe akijisomea.

Wanafunzi wa elimu ya juu au chuo kikuu wakiwa darasani wamevalia mavazi ya aina tofauti, kila mmoja akionekana akiwa makini katika kuandika.

Kundi la wanafunzi wa chuo wakiwa katika majadiliano, huku mmoja wao akiwa anaongea akielekezea katika karatasi nyeupe, wengine wakiwa wameketi huku wakimsikiliza kwa makini.

Wanafunzi vijana watatu wakiwa wanamsikiliza mwalimu ambaye umri umeenda, akiwa anawaelekeza jambo fulani huku wakiwa wanaandika kwenye makaratasi yao nyuma yao kukiwa kuna viti ambavyo havina watu.

Vijana wakiwa wanamsikiliza mtu aliyesimama mbele yao kila mmoja akiwa ameshika kipeperushi huku pembeni yao kukiwa kuna shamba la mahindi.

Kundi la watu wazima wakiwa wameketi katika chumba au sehemu ambayo kunaonekana kuna utulivu, kila mmoja akiwa anatumia kompyuta yake mpakato, iliyokua mbele yake katika meza.

Wanaume wawili wakiwa wamechuchumaa na mmoja amepiga magoti, wanaonekana wakiwa wanatengeneza mti uliochorwa kwa kutumia majani, pamoja na picha ya kijana ambaye ameshika fimbo, huku akichapa miti hiyo. Nyuma yao kukiwa na watu wengine walioketi katika viti vyekundu.

Walimu watatu wa shule ya msingi au sekondari wakiwa katika ofisi wakiwa wameketi, huku mwalimu wakiume aliyeketi katikati yao akionekana akiwaelekeza kitu katika kompyuta mpakato.

Mtu mzima aliyesimama mbele ya ubaoni akivaa koti huku akiwa ameshika mkono mmoja wa kulia kamba ngumu, na mkono mwengine wa kushoto mpira wa makaratasi ya malailono.

Hili ni eneo la wazi au nje ambapo watu wazima waliovalia mavazi ya kufanana ya rangi ya bluu huku kila mmoja akiwa ameketi katika nafasi yake wakisikiliza na kuangalia kile ambacho kinafundishwa mbele yao na mwalimu ambaye anaandika kwa kutumia makapeni kwenye makaratasi meupe.

Walimu watatu wakiwa wanaangalia kile kilichopo katika tarakirishi mpakato ndani ya ofisi kwani mazingira haya yana vitabu, madaftari, mitihani pamoja na ubao.

Wanafunzi watu wazima wa kike wakiwa wameketi huku mwalimu wao au mkufunzi akiwa amesimama akiwaelekeza nyuma yao kukiwa kuna ubao uliowekwa makaratasi meupe.

Wanafunzi wa elimu ya watu wazima wanaonekana wakiwa wameketi katika mkeka huku wakimsikiliza mwanamke aliesimama mbele yao akiwaelekeza juu ya jambo fulani walioko nje. Hii inaonekana ni sehemu ya elimu ya uisalamu kwani wanaume wengi wamevaa vibaraka shehe na wanawake wakiwa wamevalia hijabu.

Watu wazima wakiwa wanajadiliana mmoja akiwa ameshika kitabu mwingine kalamu pamoja na kompyuta mpakato vilevile pembeni yao wakiwa wanazungukwa na watu wengine. Hii inaonesha ni mazingira ya darasani kwani milango na madirisha yamekaa kwa mfumo huo.

Vijana wanne waliosimama huku wakiwa wanajadiliana kuhusiana na picha iliyopo mbele yao ambayo imeandikwa ''LEARNING ASSESSMENT'' huku ikiwa na picha ya watu mbalimbali njiti ambao wamechorwa huku kukiwa na maandishi.

Siku ya mahafali au zawadi ambapo wakufunzi wa chuo au uongozi wa chuo wakitoa cheti kwa kijana aliyefanya vizuri katika masomo yake.

Wanafunzi wa elimu ya watu wazima wanawake wakiwa darasani wakiandika kile kina chozungumzwa mbele yao huku mezani kwako kukiwa na madaftari.

Hii ni elimu ya watu wazima ambapo wanafunzi wakiwa katika chumba chenye kompyuta, huku kila mmoja akiwa ameketi katika meza yake akiendelea kujifunza; huku mwanafunzi mmoja aliye inama katika meza ya mwanafunzi wenzake wakionekana kujadiliana, kuelekezana juu ya jambo fulani.

Mwanafunzi mmoja wa elimu ya watu wazima; akiwa anakusanya mtihani wake mara baada ya kumaliza, huku wengine wakiwa wanaendelea kufanya mitihani hiyo, kila mmoja akiwa ameketi katika nafasi yake.

Kundi la wanawake walioketi katika mabenchi huku wengine wakiwa wamshika watoto wadogo; ambapo anaonekana mwanaume mmoja aliyevalia tisheti nyeupe aliyesimama mbele yao akitoa maelezo juu ya jambo fulani, huku madirisha ya chumba hichi yakiwa yanapitisha mwanga na hewa ya kutosha, huku kukiwa na makabati pamoja na "TV".

Msichana mmoja aliyesimama akiwa anatabasamu huku akiwa ameshika kompyuta mpakato nyuma yake kukiwa na wanafunzi walioketi kila mmoja kwenye kiti chake huku kukiwa na ubao mweupe mbele yao pamoja na madirisha yanayopitisha hewa na mwanga wa kutosha.

Vijana watatu wakiwa kwenye mazungumzo, mezani kukiwa na vitabu pamoja na makaratasi, vilevile pembeni yao kukiwa kuna meza na nyuma yao kukiwa na bustani nzuri, mti pamoja na majengo.

Watu wazima pamoja na vijana walioketi katika viti vya bluu, wakionekana kufuatilia kwa makini kile kinachoendelea katika semina hiyo.

Hapa ni darasani ambapo watu mbalimbali vijana pamoja na watu wazima; walioketi katika makundi, huku wakiwa wamevalia mavazi ya aina tofauti. Wakiwa wanamsikiliza kwa makini mkufunzi ambaye ameshikilia karatasi kubwa iliyoandikwa S, huku mezani kukiwa na vitabu pamoja na madaftari.

Kundi la wasichana wadogo pamoja na wengine wakubwa wakiwa katika darasa la mafunzo ya ufundi pamoja na urembo na sanaa wakiwa wanafuma vitu mbalimbali.

Vijana wanne wote wa kiume ambao wanaonekana wakiwa wanaunganisha waya katika kompyuta mpakato mbili, huku mezani kwao kukiwa kuna vifaa mbalimbali vya kiumeme, vilevile mandhari ya eneo hili inaonekana ni sehemu ya "beach" au mto kwani nyuma yake kuna maji.

Huu ni ukumbi wa mkutano ambapo semina kwa ajili ya watu wazima inaonekana ikiwa inaendeshwa au kufundishwa, huku mmoja wao akiwa amenyoosha mkono akitaka kuuliza juu ya jambo fulani, huku kila mmoja akifurahi hali hio.

Wanafunzi wakiwa darasani wakiwa wanaelekezana na kuandika jambo fulani huku kila mmoja akiwa ameketi katika kiti chake. Sehemu hii ya darasa inaonekana ni elimu ya chuo au elimu ya watu wazima inayotolewa.

Vijana wawili walioketi kwa pamoja wakiwa wamevalia mavazi meusi, huku mezani kukiwa na bibilia iliofunuliwa na kila mmoja akiwa ameshika karatasi kuonesha kuwa wanasoma na kuandika kile kilichomo ndani.

Wanawake watatu waliovalia tisheti zenye maneno yenye kufanana wakiwa na penseli na karatasi kwenye meza zao, wakifurahia kile wanachokifanya.

Vijana wadogo wa jinsia ya kike wakiwa katika chumba cha cherehani kwaajili ya kushonea, mmoja akishika mkasi na wengine wakipima kitambaa kilichokua chini kabla ya kukikata.

Kundi la watu wazima pamoja na vijana wakiwa katika chumba cha mkutano, huku mbele yao kila mmoja kukiwa na kompyuta mpakato, huku wakiandika kile kinachozungumzwa. Mazingira ya sehemu hii yanaonyesha ni semina.

Wanafunzi wa elimu ya juu wakiwa wameketi kwa utulivu wakiwa wanafuatilia kile kinachosomwa na mkufunzi wao, katika madaftari yao kabla ya kuandika.

Katika darasa la Komputa wanafunzi watatu wakike kila mmoja akiwa ameketi katika nafasi yake, akitumia Kompyuta yake; huku mwalimu mmoja akionekana akiwa anapita kwa mwanafunzi mmoja.

Mwanafunzi wa kike aliyeovalia mavazi mekundu akiwa anatabasamu, huku anafungua ukurasa wa kitabu na nyuma yake kukiwa na kijana mwingine.

Hiki ni chumba cha kompyuta ambacho watu wazima wanawake kwa wanaume wanaonekana kila mmoja akiwa ameketi katika kiti chake huku mezani kukiwa na kompyuta ambapo kila mmoja amekua akiitazama.

Hili ni darasa ambalo vijana pamoja na watu wazima wanaonekana kila mkoja akiwa ameketi katika nafasi yake huku wakiwa wanaandika kile kilichopo mbele ya ubao mweupe, ulioandikwa kwa kutumia makapeni ya rangi ya bluu ambapo mwalimu anaonekana akiwa anatembea akiwa anaelezea jambo fulani.

Wanafunzi wa chuo kikuu wakiwa darasani huku kila mmoja akiwa ameketi katika nafasi yake akimsikiliza mwalimu kwa umakini akiwa anafundisha ubaoni, huku darasa likionekana na madirisha pamoja na mwanga wa kutosha.

Wanawake watatu walioketi katika viti vyao huku mezani kukiwa na vitabu pamoja na vitu vingi nyuma yao kukiwa na ubao, kabati pamoja na sehemu ya maji vilevile anaonekana mwanaume mmoja akiwa amesimama pembeni yao.

Darasa au chumba kilichotengenezwa na matofali ya kuchoma huku kikiwa kimeezekwa na bati peke yake, wanaonekana vijana wakiwa wameketi kila mmoja kwenye nafasi yake wakiwa wanaelekezwa jambo na mtu mmoja mzima au mwalimu.

Hii ni sehemu ya kanisa ambayo imetengenezwa kwa matofali ya kuchoma pamoja na kuezekwa na bati huku waumini au wanafunzi wakiwa wameketi wakiwa wanasikiliza kile wanachofundishwa mbele yao, huku kukiwa na bango likiwa limeandikwa PELUM Uganda.

Wanafunzi wa elimu ya watu wazima wakiwa darasani, kila mmoja akiwa ameketi katika madawati ya mbao huku akiwa na daftari mbele yake akiwa anasikiliza kwa umakini.

Watu wa rika mbalimbali walioketi katika nafasi zao huku wakiwa wamevalia barakoa kila mmoja akiwa amevaa mavazi ya aina tofauti huku katika madawati yao kukiwa kuna vitabu pamoja na madaftari wakimsikiliza kwa umakini mkufunzi akiwa mbele yao huku darasa likiwa na mlango ulio wazi.

Wanafunzi watatu wawili wa jinsia ya kike mmoja jinsia ya kiume wakiwa wanajadiliana juu ya jambo fulani, mezani kwao kukiwa na vitabu, makaratasi vilevile nyuma yao kukiwa kuna meza mkoko rangi kibichi mti pamoja na madarasa mengine.

Watu wazima walioketi katika mzunguko, huku mmoja akiwa ameshika karatasi akiwa anaeleza jambo fulani. Huku pembeni yao kukiwa na meza pamoja na maji na madrisha ambayo yanayopitisha hewa na mwanga.

Kijana wakike na wakiume wakiwa wamekaa kwenye makundi mawili tofauti wakiwa na karatasi kubwa huku wakiwa wanaandika, pembeni kukiwa kuna madirisha yenye kupitisha hewa na mwanga wa kutosha.

Wanafunzi vijana pamoja na watu wazima kila mmoja akiwa ameketi katika nafsi yake huku wakiwa wamevalia mavazi ya aina tofauti, wakiwasikiliza wakufunzi au wataalamu waliokuwa mbele yao wakizungumza. Huku kukiwa kuna meza yenye vifaa mbalimbali ambapo jengo hilo au chumba kimejengwa kwa matofali ya kuchoma, ambapo pembeni kuna bango lenye maandishi.

Wanafunzi watu wazima wa elimu ya dini ya kiislamu wakiwa wameketi katika mkeka wakimsikiliza mwanamke mmoja aliyesimama aliyevalia hijabu, huku wao wakiwa wamevalia vibarakashehe pamoja na mahijabu.

Kijana aliyevalia koti jekundu, akiwa darasani anajisomea, huku mezani kukiwa kuna vitabu na nyuma yake kukiwa kuna mtu mwingine anajisomea, huku madirisha yakioneka kupitisha mwanga wa kutosha na hewa.

Wanafunzi wawili walioketi katika chumba cha wazi mmoja akiwa anamuelekeza mwingine kwa kutumia kitabu, mbele yao kukiwa na kompyuta mpakato.

wanafunzi wa shule ya ufundi pamoja na vitendo wakiwa darasani wakifanya mitihani yao, huku nyuma yao kukiwa na kompyuta mbalimbali.

Vijana na watoto wakiwa wameketi kansani wakimsikiliza mtu anayezungumza mbele yao, huku jengo likiwa limejengwa na matofali ya kuchoma.

Wanafunzi wa kike wawili, mmoja mwenye asili ya kiafrika na mwingine mwenye asili ya watu weupe wakiwa wanaelekezana kwa kutumia tarakirishi mpakato iliyokuwa mezani pamoja na vitabu vingine.

Wafanyakazi wakike na wakiume wakiwa wameketi katika viti vyao vya plastiki; huku wakiwa wanaandika katika karatasi kubwa, vilevile nyuma yao kukiwa na mtu amesimama. Mazingira ya sehemu hii yanaonyesha ni ya kikao au semina.

Hapa ni darasani ambapo elimu isiyo rasmi kwa ajili ya watu wazima inatolewa Wanafunzi wanaonekana kila mmoja akiwa ameketi katika nafasi yake huku wakimsikiliza kwa makini mwalimu aliyekuwa mbele yao akiwafundisha maandishi mbalimbali.

Wanafunzi wa elimu ya watu wazima wanawake, kila mmoja akiwa ameketi katika nafasi yake huku akiwa anaandika katika daftari kukiwa na utulivu wa hali ya juu.

Watu wawili wanawake wakiwa maktaba wakijisomea vitabu ambavyo vipo kwenye mashelfu pamoja na kile ambacho wamekishika mkononi.

Watu wazima wakiwa darasani waafrika na wazungu kila mmoja akiwa ameketi huku wakiwa wanatazama mbele, madarasa yanaonekana yakiwa na mwanga na hewa ya kutosha katika madirisha yake.

Wanafunzi wa chuo kikuu wakiwa darasani kila mmoja akiwa ameshika kalamu akiwa anaandika, huku wakiwa wamevalia mavazi ya aina tofauti.

Wanafunzi watu wazima pamoja na vijana wakiwa wameketi kwenye viti vyao ndani ya chumba cha darasa huku wakiwa wanapiga makofi kwa pamoja.

Mwanamke mmoja jamii ya kimasai ambaye amenyoa nywele zake, anaonekana akiwa ubaoni akifurahia maandishi amabayo yameandikwa, 'ba', 'sa', 'da' 'za' 'ma', 'fa' na maandishi mengine.

Kijana mmoja wakike aliyevalia koti la jinzi na nywele ndefu nyeusi akishikilia kompyuta mpakato kwa mkono mmoja na mkono mwingine akiwa anatumia kubonyezea.

Katika chumba hiki cha mikutano au semina, ambapo watu wanaonekana wakiwa wameketi mbele ya meza moja nyembamba, huku kukiwa na makaratasi pamoja na kompyuta mpakato, wakiwa wanajadiliana juu ya jambo fulani nyuma yao kukiwa kuna mtu aliyesimama.

Wanafunzi wa elimu ya juu wakiwa ndani ya chumba cha darasa, wote wakiwa wanaandika kile kilichopo ubaoni huku mkufunzi wao akiwa anapita kwa kukagua mmoja baada ya mwingine.

Kundi la vijana wakiwa wanajidiliana huku kila mmoja akiwa ameketi katika nafasi yake ambapo mezani kuna makaratasi huku wengine wakiwa wanatumia simu. Vilevile nyuma yao kukiwa na ubao ambao umebandikwa picha pamoja na maelezo mbalimbali.

Vijana watatu wa kike na wakiume waliovalia mavazi tofauti huku mmoja akiwa ameshika kitu cha plastiki wote wakiwa wanakitazama, nyuma yao kukiwa na ukuta wenye madirisha.

Mama akiwa na mtoto wake mgongoni, huku akiwa ubaoni akielekeza namna ya ushirikishwaji wa elimu kwa watu wa vijijini katika ubao uliowekwa makaratasi meupe.

Huu ni ukumbi mkubwa ambapo semina inaonekana kuendeshwa huku watu wazima kila mmoja akiwa ameketi katika kiti chake cha rangi ya bluu akionekana akiwa anasikiliza kwa umakini, huku maji pamoja na vipeperushi vikiwa vimeweka mezani.

Wanafunzi wawili wa kike pamoja na mmoja wa kiume, wakiwa darasani, wakiwa wanaandika kile wanachoelekezwa na mwalimu wao wa kike, huku nyuma yao kukiwa na viti vilivyo wazi pamoja na dirisha linalopitisha hewa pamoja na mwanga wa kutosha.

Wanafunzi wa elimu ya watu wazima wanaonekana wakiwa wameketi kila mmoja akimsikiliza mkufunzi au mwalimu ambae amesimama huku amevaa koti jekundu karibu yao. Nyuma yao kukiwa kuna ubao uliobandikwa kwa karatasi ya rangi nyeupe.

Wanafunzi wa elimu ya juu wakiwa wameketi huku mezani kukiwa na madaftari na vitabu wakisoma na kuelekezana juu ya jambo fulani vilevile nyuma yao kukiwa na ukoka ,miti pamoja na majengo mengine.

Wanaume wawili, mmoja akiwa amepiga magoti, huku mwengine akichuchumaa. Wakiwa wametengeneza mti kwa kutumia majani makavu, pamoja na picha ya mchoro wa kijana wa kiume, akiwa ana fimbo akigusa majani hayo.

Wanafunzi wa elimu ya watu wazima kila mmoja akiwa ameketi katika nafasi yake huku mwalimu aliyevalia suti akiwa anaelekeza juu ya jambo fulani wakiwa ndani ya chumba ambacho kinaonekana kinapitisha hewa na mwanga wa kutosha.

Kuna wanaume wawili waliosimama katikati ya bustani, huku miti ikiwa pembeni yao pamoja na nyuma yao, mmoja akiwa amefungua daftari huku akimwelezea mwingine jambo.

Hii ni elimu ya watu wazima ambapo wanawake watatu wakike wanaonekana wakielekezana na kufurahia juu ya jambo fulani, huku wote wakiwa wameshika penseli na kila mmoja akiandika katika karatasi lake.

Hiki ni chumba ambapo watu wazima wanaonekana wengine wakiwa wanatumia kompyuta katika kujifunza au kuingiza data, huku wengine wakiwa katika majadiliano huku kila moja akiwa na daftari kwa ajili ya kuandika kile anacho jadiliana.

Vijana pamoja na watoto waliovalia tisheti za michezo na za kawaida, huku kila mmoja akiwa ameketi katika kiti chake wakimsikiliza kwa makini mkufunzi aliyesimama mbele, huku ubaoni kukiwa kuna alama ya msalaba.

Watu wazima pamoja na vijana wanaonekana wakiwa wamejifunza huku akiandika katika na karatasi. Mbele yao mbao na karatasi kubwa ambayo imeandikwa "Transport Planning Happens Everywhere and Always". Huku wamezani kwao kikiwa na madaftari.

Hii ni sehemu ya darasa ambapo elimu ya watu wazima inatolewa isiyo rasmi. Wanafunzi wanaonekana kila mmoja akiwa ameketi katika dawati lake na akiwa anaandika kitu fulani; ambapo anaonekana mwalimu aliyeshika kitambuisha akitoa mtihani ili kuweza kuwapatia wanafunzi wake.

Vijana watatu walioketi wakiwa wameizunguka meza huku kukiwa na maji, simu, makaratasi pamoja na vitabu. Nyuma yao kukiwa kuna viti ambavyo viko wazi pamoja na bango lililoandikwa "essential habits".

Watu wazima wakiwa wameketi katika eneo linaloashiria ni darasa huku wakiwa wanajadiliana juu ya jambo fulani, mmoja akiwa ameshika kitabu mwingine kalamu pamoja na kompyuta iliyokuwepo mezani.

Mafundi cherehani wakiwa na mteja wao huku nyuma yao kukiwa na wanaume wawili wa makamo, vilevile na duka kubwa linalouza bidhaa za jumla pamoja na rejareja.

Hii ni elimu ya watu wazima, ambapo wanaonekana kila mmoja akiwa ameketi katika nafasi yake, ni madawati ya mbao huku kila mmoja akiwa anaandika kwa kutumia penseli kwenye makaratasi na madaftari.

Wanafunzi wa elimu ya juu wakiwa darasani wakisoma kila mmoja akiwa ameketi katika nafasi yake, huku mmoja akiwa amesimama ubaoni kukiwa kumeandikwa maandishi ya makapeni.

Vijana watatu wakiwa katika chumba cha maktaba huku kukiwa na kompyuta mpakato mezani wakiendelea kujifunza huku wakifurahia katika masomo yao.

Kijana akipokea cheti kutoka kwa mkufunzi wake ambacho kimeandikwa "Dar-es-salaam university of technology best student certificate"

Wanafunzi wanne wa kiume pamoja na mmoja wa kike wakiwa darasani kila mmoja akiwa ameketi katika nafasi yake wakiwa waandika kike kilichopo mbele ubaoni ambacho kinaonyesha ni saa pamoja na picha.

Vijana wa elimu ya chuo kikuu wakiwa darasani huku wakiwa wanaangalia kile kilichopo katika kompyuta iliyopo mezani.

Kundi la watu wazima wakiwa wamezunguka meza huku kila mmoja akiwa na daftari pamoja na kalamu, wakiwa wana jadiliana na kuelekezana juu ya jambo fulani.

Wanafunzi wakiwa darasani, kila mmoja akiwa ameketi katika kiti chake huku wakiwa na vifaa vya somo la kemia, wakimsikiliza kwa makini mkufunzi aliyekuwa mbele yao.

Wanaume wawili walio chini, huku kukiwa kuna makaratasi meupe. Mojawapo likiwa limetengenezewa mti, kwa kutumia majani pamoja na vijiti. Huku kukiwa na picha ya kijana, aliyeshika fimbo akigusa majani hayo.

Hii ni sehemu ya darasa au semina, ambapo wanaonekana watu wazima wakiwa wameketi huku wakimsikiliza mtu aliyekua mbele yao kwa makini. Vilevile sehemu hii kuna viti pamoja na madawati na baiskeli iliyokua pembeni.

Watu wazima wakiwa wameketi kila mmoja kwenye kiti chake huku wengine wakiwa na kompyuta mpakato. Watu hawa ni wa jinsia tofauti wakiume na wa kike pamoja na rangi zao, wengine wanaonekana wakiwa wazungu wengine wakiwa wa Africa.

Watu wazima pamoja na vijana wakiwa wanaelimishana au kuandika jambo fulani katika karatasi jeupe. Huku nyuma yao kukiwa na vijana wengine pamoja na viti vingi ambavyo viko wazi.

Hapa ni darasani; ambapo watu wazima wanaonekana wakiwa wanafanya mtihani, kila mmoja akiwa ameketi katika nafasi yake, akiandika kwenye karatasi nyeupe.

Wanafunzi wa elimu ya juu au wafanyakazi wakiwa katika semina au mkutano. Kila mmoja akiwa na kitu cha kuandikia, wakisikiliza kile kinachoelekezwa mbele yao.

Darasa la elimu ya watu wazima likiwa na wanafunzi wanne wanaonekana wakijisomea huku madirisha yake yakiwa wazi yakipitisha hewa pamoja na mwanga wa kutosha.

Hii ni elimu ya watu wazima itolewavyo vyuoni, ambapo mwalimu anaonekana akisoma katika kitabu chake, na wanafunzi wakiwa wanaandika katika madaftari yao, chumba kinaonekana kikiwa kimepakwa rangi nyeupe pamoja na feni huku madirisha yake yakipitisha mwanga wa kutosha, ambapo kila mwanafunzi anaonekana akiwa ameketi katika nafasi yake.

Hii ni elimu ya watu wazima ambapo wanafunzi wanaonekana wakiwa wameketi katika darasani wakimsikiliza mtu aliyekuwa mbele yao akielekeza na kuwafundisha juu ya jambo fulani, huku mwanafunzi mmoja akiwa amesimama nyuma yao.

Mwanamke mmoja aliyejifunika kanga, anaonekana akiwa ameketi huku akiwa anasoma maandishi ya kitabu cha watoto chenye picha ya tumbili pamoja na mtoto wa kike. Nyuma yake kukiwa na pikipiki iliyoandikwa "SUN LG", huku pia na shamba kwa nyuma yake kukiwa na milima.

Mwalimu anayeonekana kusimama mbele ya darasa huku wanafunzi wakiwa wanamwangalia nyuma yao kukiwa na kabati la vitabu.

Wakulima wakiwa kwenye semina ya mafunzo ya kilimo bora, wakiwa wamepatiwa vipeperushi na mtaalamu ambaye anawaelekeza aliyesimama pembeni yao, huku pembeni kukiwa na mahindi.

Mwalimu anaonekana akitoa maelekezo kwa wanafunzi ya elimu ya watu wazima isiyo rasmi ambao wameketi katika madawati yao, huku akipita katika meza zao kuelekeza juu ya jambo fulani.

Wanafunzi walioketi kwa pamoja, huku wakielekezana kwenye jambo lililopo katika kompyuta mpakato na vitabu pamoja na madaftari yaliyopo mezani, nyuma yao kukiwa na makabati ya vitabu, ikiashiria kuwa ni maktaba.

Watu watano waliokuwa mbele ya meza, wanawake kwa wanaume. Huku wakielekezana juu ya kile kinachoandikwa katika karatasi kubwa. Pembeni ya meza kukiwa na kompyuta mpakato pamoja na chupa. Huku nyuma yao kukiwa na kundi la watu wengine, kama; vijana, watu wazima pamoja na watoto.

Mtu mzima aliyevalia vazi la suti, akiwa anatabasamu pamoja na kijana aliyevalia shati la mistari ya drafti, wakiwa wanakabidhiana cheti, huku nyuma yao akiwa mtu mwingine aliyevalia vazi la suti, akiwa amesimama katika maiki.

Katika sehemu ya chumba kikubwa, chenye milango mikubwa na chenye kupitisha hewa na mwanga wa kutosha. Vijana pamoja na watoto, wanaonekana wakiwa wameketi kila mmoja kwenye kiti chake. Huku wakimsikiliza mwalimu aliyesimama mbele, akiwa amevaa tisheti ya bluu.

Mwalimu anaonekana akiwa anatoa maelezo kwa wanafunzi wake ambao wameketi kwa kumzunguka huku nyuma yao kukiwa kuna ubao pembeni na kabati lenye vitabu.

Wanawake waliokua katika chumba cha darasa walioketi huku wakiwa na madaftari katika meza zao wakionekana kusikiliza jambo na kuandika kile kinachosemwa.

Wafanyakazi wakiwa wameketi katika viti vyao, ndani ya ofisi au semina inayoendeshwa huku kila mmoja akiwa na komputya yake mpakato.

Mtu mmoja mzima wa makamo ambaye amevalia koti la suti huku mikononi mwake ameshika kamba, na mkono mwingine ameshika mpira uliotengenezwa kwa kutumia makaratasi na nyuma yake ubaoni kukiwa kuna ubao.

Wanafunzi wa chuo kikuu wanaojifunza masomo ya kompyuta kila mmoja akiwa ameketi katika dawati lake ambapo kuna kompyuta moja na wengine wakiwa wameinama katika dawati la mtu mwingine.

Hii ni sehemu ya wazi ambapo mtu mmoja mwanaume anayevalia tisheti ya njano pamoja na suruali nyeusi akiwa amesimama katikati ya watu waliomzunguka katika mkutano, au semina ya wanakijiji ambao wanaonekana wakiwa wanajadiliana juu ya jambo fulani kabla ya kupitisha maazimio hayo.

Vijana wawili wa kiume waliosimama mbele ya darasa karibu na ubao. Mmoja akiwa amevalia shati jeupe na mwingine tisheti ya rangi ya bluu, huku mmoja akiwa anaandika ubaoni na mwingine akiwa anaandika kwenye karatasi kile kilicho andikwa kwenye ubaoni.

Kundi la watu wengi watu wazima na vijana wakiwa wameketi wakimsikiliza mmoja wapo aliyekuwa katikati aliyevalia suruali ya njano au nyeusi akitoa elimu au kuongea juu ya jambo fulani akiwa amezungukwa na miti pamoja na nyumba.

Wafanyakazi wa kiwanda kilichoandikwa "farmer field school" wakiwa wamevalia makoti ya rangi ya bluu, huku wameketi kwenye viti vya plastiki nje wakimsikiliza mtu aliyekuwa mbele yao akiwapa elimu, nyuma yake kukiwa kuna mti.

Wafanyakazi wakiwa ndani ya ofisi katika kikao ambacho kila mmoja anaonekana akiwa ameshika kalamu na madaftari kwa ajili ya kuandika kile wanachozungumza.

Wanafunzi waliokuwa katika eneo la nje linaloonekana kuwa na paa kubwa pamoja na miti lenye kivuli kingi, huku wakiwa wameketi kwenye madawati yao, kila mmoja na karatasi yake, wakifanya mitihani.

Hiki ni chumba cha semina ambapo watu wenye ulemavu wakiwa na viti vyao maalumu wakiwa wanasikiliza kile ambacho kinatolewa na mtaalamu aliyekuwa mbele yao akifundisha kwa kutumia skrini.

Wanafunzi wakiwa darasani huku kila mmoja akiwa makini kuandika katika daftari lake, huku wote wakiwa wameketi kwenye viti vyao.

Wanafunzi wa elimu ya juu au wataalamu wakiwa katika chumba ambacho mmoja wao amesimama, akiwa anatoa maelezo hukua kitoa ishara ya mikono, na wengine wakiwa wanaandika kwenye makaratasi yao.

Wanawake wanne wakiwa katika chumba cha darasa huku wakiwa wamevalia mavazi ya kanga, wakiwa wanajadiliana juu ya jambo fulani.

Hili ni darasa la sanaa na uchoraji ambapo wanafunzi wa kike na kiume wanaonekana kila mmoja akiwa ameketi katika nafasi yake, huku katika dawati lake kukiwa na karatasi ambalo huchora maandishi ya kichina ambayo huchovya wino kutoka kwenye sahani nyeupe yenye wino mweusi.

Mwalimu wa shule ya msingi akiwa amesimama mbele ya ubao mweusi ulioandikwa kwa kutumia chaki myeupe, huku akiwa ameshika kamba pamoja na mpira uliotengenezwa kwa kutumia makaratasi na kamba hiyo.

Hii ni elimu isiyo rasmi ya watu wazima, ambapo wanaonekana wanawake wawili wakiwa wamevali mahijabu na wanaume waliovaa barakashia ikionyesha ni waisilamu, huku kila mmoja akiwa ameketi katika kiti chake na mmoja ambae ameshika makapeni akiandika katika karatasi kubwa.

Hii ni elimu ya ususi na sanaa ambapo inaonekana inatolewa kwa wanafunzi wa jinsia ya kike, ambapo kila mmoja ameketi katika nafasi yake akiwa anafanya shughuli yake, huku nyuma yao kukiwa kuna mashine zinazotumiwa kwa ajili ya urembo.

Katika ofisi ya walimu wanaonekana wakiwa watu watatu, mmoja wa jinsia ya kiume akiwa ameketi katikati ya wawili wa jinsia ya kike wakiwa wanafatilia kile kilichomo katika kompyuta mpakato iliyopo mezani huku pembeni yao na nyuma yao kukiwa na vitabu pamoja na vitu mbalimbali.

Mwanafunzi wa chuo kikuu anaonekana akiwa anakabidhiwa cheti cha "best student", ambacho kimeandikwa "Dar-es-salam institute of technology", akiwa anakabidhiwa na mkuu wa chuo hicho ambao wote kwa pamoja wanaonesha tabasamu.

Mtu mmoja wa makamu akiwa makini akisoma katika kitabu huku wengine wakiwa pembeni yake na kabati la vitabu likiwa nyuma yao.

Wafanyakazi wakiwa ofisini wakiwa wanajadiliana juu ya jambo huku wakiandika, vilevile Kuna maiki ikiwa inaashiria pia ni mazingira ya semina.

Vijana wa jinsia ya kike wakiwa shambani wakimsikiliza mtu anayewaelezea juu ya shamba hilo pamoja na mbogamboga za rangi ya kijani, huku nyuma yao kukiwa kuna miti ya rangi ya kijani.

Katika chumba chenye viti vyaupe ambapo vimekaliwa na watu warika tofauti huku watoto wawili wakiwa wamelala katika mkeka mbele yao kukiwa kuna kijana ambaye anaandika katika karatasi

Mama mtu mzima akiwa darasani anaonekana akiwa ameashika cheti kilichoandikwa kwa herufi fupi "ATD",vilevile kwa maandishi marefu cheti cha kuhitimu.

Vijana watatu wa kiume pamoja na mtu mzima mmoja mwanamke wakiwa wanafuatilia kile kilichopo katika kompyuta, huku pemebezoni yao kukiwa na viti na madawati yaliyo wazi.

Mwalimu wa kiume aliyevalia suti, mafunzo ya elimu ya watu wazima akiwa amesimama. Huku akiwaelekeza wanafunzi wawili wa mbele katika daftari lao, na wanafunzi wengine wa nyuma wakiendelea kujisomea.

Wanafunzi wa elimu ya watu wazima wakiwa darasani huku kila mmoja akiwa ameketi katika kiti chake, mwanamke mmoja aliyeketi mbele akiwa anaandika kwa kutumia penseli katika daftari lake vilevile mtu wa nyuma yake akiwa anafanya kama yeye.

Watu wazima wakiwa katika chumba cha darasa huku wakiwa na asili ya sehemu tofauti kama waafrika na wazungu, wakionekana kufatilia kwa makini na kufurahia.

Mwanamke mmoja wa kimasai aliyevalia lubega pamoja na hereni masikioni, akifurahia tarakimu na maneno pamoja na herufi zilizopo ubaoni.

Watu wazima wanne pamoja na vijana, wakiwa wanamtazama kijana mwingine wa tano aliyekuwa ameinama huku akiandika katika karatasi kubwa kwa kutumia kalamu yenye wino mnene, nyuma yao kukiwa na vijana wengine wawili.

Watu wazima wa jinsia ya kiume na ya kike wakiwa darasani huku kila mmoja akiwa ameketi katika kiti chake huku akisikiliza na kuandika katika madaftari yao.

Wanafunzi wa chuo wakiwa katika majadiliano wakiwa katika hali ya furaha huku mezani kwao kukiwa na kompyuta mpakato pamoja na madaftari.

Mtu mmoja mzima ambaye ameketi katika dawati lake mwenyewe akiwa anafanya mtihani au anaandika yale yanayosemwa, huku nyuma yake kukiwa kuna wanafunzi wengine ambao wanafanya kama yeye, hii inaonesha ni elimu ya watu wazima.

Wanafunzi wa jinsia ya kiume na ya kike watu wazima ambao wako katika semina juu ya jambo fulani ndani ya darasa huku wote wakiwa wameketi katika madawati ya wanafunzi.

Hiki ni chumba kwa ajili ya mkutano ambapo semina fupi inaonekana kutolewa kwa wafanyakazi au watu wazima, ambapo kila mmoja ameketi katika nafasi yake akiwa anaandika vilevile kukiwa na kompyuta mpakato mezani pamoja na maji kwa ajili ya kunywa.

Wazazi jinsia ya wanawake wakiwa wame ambatana na watoto wao wadogo kila mmoja akiwa ameketi katika nafasi yake ndani ya hema wakimsikiliza kwa makini muuguzi au mtaalamu akiwa anawaelezea jambo fulani mbele yao.

Hiki ni chumba au darasa ambapo elimu ya ufundi stadi inatolewa wanafunzi wanaonekana wakiwa wamevalia mavazi ya aina moja huku kila mmoja akiwa kwenye mashine yake inayotumia umeme.

Wanafunzi wa elimu ya juu wakiwa wameketi katika makundi wakiwa wanaandika kwenye madaftari yao huku mkufunzi mmoja akiwa amesimama akishika karatasi kubwa lililoandikwa.

Kikundi cha wanafunzi wa kike na kiume kila mmoja akiwa ameketi katika kiti chake huku wakiwa wameshika madaftari wanaonekana wakiwa wanafanya majadiliano nje ya vyumba vya kuishi au kulala.

Wanafunzi wa shule ya ufundi stadi pamoja na vitendo wakiwa wanafanya mtihani. Kila mmoja akiwa ameketi katika dawati lake akiwa mwenyewe vilevile nyuma yao kukiwa na kompyuta za aina mbalimbali huku wote wakiwa wamevalia tisheti za rangi nyeupe.

Kundi la watu watatu wanawake wawili pamoja na mwanaume mmoja wakiwa wanafanya majadiliano na kila mmoja akiwa na kalamu, karatasi, pamoja na madaftari, wakiwa wanajadiliana na kuandika mambo mbalimbali nyuma yao kukiwa na shelfu ya vitabu kuashiria kuwa eneo hili ni chumba cha maktaba.

Mwanafunzi bora anaonekana akiwa anapokea cheti chake kutoka kwa mkufunzi wa chuo kikuu cha "Dar es salaam Institute of Technology" kikiwa kimeandikwa "best student certificate".

Hii ni elimu ya watu wazima ambapo vijana wawili wa kiume pamoja na mwanamke mmoja wanaonekana wakisoma na kuelekezana juu ya jambo fulani, huku wakitumia kifaa cha plastiki katika majadiliano hayo.

Katika chumba cha kompyuta wanaonekana wanawake wanne; watatu wakiwa wameketi kila mmoja akiwa anatumia kompyuta, huku mmoja wao akiwa ameinama akionekana kuwaelekeza.

Watu wazima, watoto, pamoja na vijana wakiwa katika semina, huku kundi la watu watano wakiwa wanaandika katika karatasi kubwa na mezani kukiwa na chupa pamoja na kompyuta mpakato.

Katika chumba cha darasa wanaonekana vijana watano wakiwa wameketi kila mmoja katika kiti chake wakiwa wanaandika kile kilichopo mbele ya ubaoni ikiwa ni hesabu.

Watu wazima wakiwa wanatazama kile kinachoandikwa kwenye karatasi na mtu aliyeinama, huku wakiwa wanamwangalia kwa makini.

Watu wazima pamoja na vijana wakiwa wameketi katika nafasi zao huku waki injoi juu ya jambo fulani katika semina ambapo mmoja wapo akiwa amenyoosha mkono.

Kijana wa kike aliyesuka nywele zake pamoja, aliyevaa hereni pamoja tisheti nyeusi yenye mikono mirefu akiwa amesimama huku akitabasamu, akichagua kitabu ndani ya makabati ya maktaba.

Vijana watatu, mmoja wa kiume alievalia shati jeupe pamoja na wawili wa kike wanaonekana kila mmoja akiwa ameketi katika nafasi yake huku mezani kukiwa na kompyuta tatu pamoja na maji kwa ajili ya kunywa na vitabu kwa ajili ya kuandika.

Wanafunzi wa elimu ya watu wazima wanawake watatu wakiwa wameketi, huku wakiwa wanamsikiliza mmoja wao akiwa ubaoni anawafundisha namna ya kuandika na kutamka matamshi kwa lugha ya kiingereza kama vile; "rat", "pan", "man", "mat" na maneno mengine.